Kundi la vijana, wanawake kwa wanaume, wenye umri tofauti, wapo kwenye ukumbi wa starehe, wakipata vinywaji na kubadilishana mawazo mbalimbali.

Makochi yenye muundo tofauti yameshonwa na kutengenezwa kwa vitambaa vizuri vyenye rangi ya kupendeza, yapo tayari kuuzwa kwa wateja.

Meza kubwa ya mbao ya duara yenye uwezo wa kukaliwa na watu wanne kwaajili ya matumizi mbalimbali ipo tayari kwaajili ya kuuzwa

Wanaume wawili wenye umri tofauti wakiranda mbao kwaajili ya kutengenezea samani za aina mbalimbali.